Duka hili la mpesa, hii inadhibitishwa na maandishi ama karatasi zilizobandikwa kwenye mlango la jina na nambari ya mpesa. Kando tunaona mwanamke ambaye amesimama huku akiwa ameshikilia kibeti chake mkononi. Kando tunaona maduka mengine ambayo yamefuata.

Jumba hili ndani mkiwa mmetengenezwa miti iliyotandikwa shanga za aina tofauti tofauti na rangi kama vile ya samawati, nyeupe na nyekundu. Pande mwingine kuna vikapu vilivyo na rangi iliyopitilizwa kwa umbali kama vile manjano, nyeusi na nyekundu. Kando meza imetandikwa kitambaa cheupe.

Pesa hizi za shilingi elfu moja ziko nyingi. Pia pesa hizi ziko na nembo ya rais wa kwanza wa taifa la Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Pia kuna alama ama seal ama nembo ya nchi ya Kenya.

Tangazo hili ambalo limechorwa msichana anayeonekana kuwa daktari. Hii ni kwa sababu ya mavazi na teleskopu aliyoieka shingoni huku akiwa anabofya tarakilishi na taa inawaka kando. Tangazo hili linahimiza watu waweze kuchukua bima ya afya huku nambari za mawasailiano zaidi zikiwa zimeandikwa kwenye karatasi hio.

Mandhari ya sokoni, ambapo tunaona matunda na vitu tofauti tofauti vinauzwa kama vile; maembe, ndizi, machungwa, mapapai na viazi vitamu. Pia bei zake zimeandikwa humo.

Duka hili la Mpesa, lililopigwa rangi ya kijani kibichi. Milango yake ukuta weupe na kando ya buluu kwa umbali tunaona ikiuza bidhaa tofauti tofauti zilizopangwa.

Duka hili lililotengenezwa kwa mabati na miti linaonekana likiuza viatu zilizopangwa kwa mpangilio fulani na za rangi tofauti kama vile nyeusi. Kando kuna mtu ambaye ameketi akionyeshwa aina tofauti ya viatu na muuzaji aliyevalia shati nyeupe na suruali ya rangi ya samawati.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe. Huku watu, waume kwa wake wengine wakiwa wamekalia chini na wengine wakiwa wameegemea mojawapo ya hizo magari, wengine wakiwa wamevaa mashati meupe na suruali za rangi nyeusi wakisikiza ama wakitazama kwa upande mmoja.

Tangazo hili lililochorwa jumba na lenye maandishi ya rangi tofauti kama vile, Anziano Insurance Agency, na Domestic Home Insurance iliyoandikwa kwa rangi ya manjano pamoja na nyeupe, kando kuna nambari za simu ambazo watu hao wanaeza kupatikana.

Jumba hili magari aina ndogo yameengeshwa ,ya rangi tofauti kama vile; nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi ya majivu na pia chini ,ukuta wa jumba hu ni aina ya vioo.

Manguo haya yaliyotandazwa kama vile makoti, mashati na vinyasa za rangi tofauti tofauti zimo sokoni zikichaguliwa na wateja. Wengine wakiwa wamesimama kando wakiangalia yaliyowaridhisha ama yanayowapendeza tayari kununua.

Kiwanda hiki kinaonyesha ni cha kutengeneza magari tofauti tofauti, mengi ikiwa ni ya rangi ya manjano na moja likiwa la rangi nyeupe. Kando yake sakafu imepigwa rangi ya kijani kibichi na manjano.

Tangazo hili linaonya watu huku juu linaomba watu kuchukua bima ili kujikinga na maafa kama inavyonyeshwa kwa picha ambapo magari yamesakamwa barabarani yakisombwa na maji mengi na mvua.

Watu wawili wakipokezeana salamu huku mwingine a𝑚𝑒𝑠hikilia ufunguo wa gari lina𝑙𝑜onekana kwa mbali la rangi nyeupe akimkabidhi mwingine ufunguo ishara ya maelewano.

Viatu hivi vilivyopangwa kwa laini vya watu wakubwa na watu wa kimo kidogo, na rangi tofauti kama vile : nyeusi na nyeupe, kijani kibichi, nyekundu na nyeusi zingine zikining'inia kwenye kamba zilofungwa kwa mti.

Duka hili lililochorwa nembo ya M-PESA na iliyopigwa rangi ya kijani kibichi. Ukutani, kuna karatasi zilizochakaa ambazo zilikuwa zimebandikwa kuashiria kuwa ni ya mwanasiasa fulani. Pia ngazi moja imepigwa rangi nyekundu. Na mbali tunaona kijinyumba kidogo kilichotengenezwa kwa waya ambacho hutumika kuweka gesi.

Sokoni wamama wameketi chini wakiuza bidhaa kama vile machungwa na mboga na watu wengine wamesimama wakichagua chenye wanataka kununua. Mwengine akiwa ameinama na kuchagua bidhaa zake. Kando vitu zingine zimefungwa kwenye maliboru ama gunia.

Magari madogo yaliyo na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi, na kijani kibichi, yamepangwa kwa mstari. Juu yake kuna watu waliosimama waliovalia sare za kufanana.

Magari haya kubwa na ndogo na ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na kadhalika yameegeshwa ama yamo katika maonyesho yakingojea kuuzwa ama kupata wateja wanaoyahitaji na yameegeshwa kwa muundo ama kwa mistari tofauti tofauti.

Duka hili, ambapo mlango wake umepigwa rangi ya kijani kibichi, yenye nembo ya M-pesa. Ndani tunaona jokovu lililowekwa vitu ndani aina ya soda, na kando tunaona mitungi ya rangi ya manjano ikiwa imewekwa kando. Kwa umbali, maduka yenye rangi iliyofanana ya kijani kibichi inaonekana.

Mikunga ya ndizi iliyoingizwa kwenye ndoo mbili za rangi nyeupe zimewekwa mbele ya kibanda kilicho jaa bidhaa za shambani kama vile: viazi vitamu, malenge na vitunguu. Huonyesha kuwa vimo sokoni na vinauzwa, kando gunia ya rangi ya samawati ikiwa imejaa vitu.

Watu, waume kwa wake wamo sokoni wakichagua nguo za aina tofauti huku wengine wakichuchumaa na wengine wakiwa wamesimama na kuketi wakiangalia nguo zinazowapendeza za rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe, nyeusi. Zingine zikiwa zimefungwa tayari na zingine zikiwa zimemwagwa kwenye gunia kukaribisha ama kuruhusu wateja waweze kuchagua.

Duka hili limepanga bidhaa zake kama vile mikanda ya kufunga kiunoni, shanga za kueka shingoni na vipuli vya masikio. Pia kuna zingine za kuvaliwa mikononi vyenye nembo ya nchi yetu ya Kenya. Kwa umbali tunaona mtu mmoja akikagua bidhaa hizo.

Duka hili la M-pesa na linalouza vitu kadha wa kadha. Hii inadhihirishwa na rangi ya kijani kibichi na nyeupe ambayo imeandika vitu ama imetoa maagizo ya shughuli inazoshughulikia humo ndani. Kando tunaona karai za kijani kibichi pamoja na kiti na mifuko zikiwa zimefungwa nje ya duka hilo.

Mandhari ya sokoni. Karoti pamoja na hoho zimetandikwa chini. Kando tunaona mikebe iliyojaa viazi za aina tofauti tofauti. Nyuma, magunia ambayo yamewekwa vitu vinavyouzwa sokoni pia zimetandikwa.

Watu wawili mwingine akinyosha mkono kupokea ufunguo kwa anayempea. Kando kuna kijigari kidogo na kalamu na karatasi kuonyesha maridhiano waliyoweka.

Mtu huyu ambaye amevalia shati ya majivu na saa mkononi, akiwa ameshikilia pesa ya Kenya ya shilingi elfu moja ambazo zimechorwa rais wa Jamhuri ya Kenya na nembo ya taifa, huku ikiwa na jina ya shilingi elfu moja.